Hapa kuna ngombe na pia kuna wazee wawili ambaye inatuonyesha kwamba wanakamua maziwa kwa ndoo.

Hii shamba inapendeza sana, kuna ndizi ,kuna nyasi, inapendeza sana.

Hapa inatuonyesha shamba na mzee anashikilia mahindi juu na hii shamba inapendeza sana.